Nguzo moja ya umeme ikiwa imesimama imara katika eneo pembezoni mwa nyumba, ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa vya umeme. Ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo muhimu.

Nguzo mbili zilizosimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene na kibadilishaji nguvu ya nishati kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati hii muhimu ya umeme.

Nguzo moja ya umeme, ikiwa imesimama imara, ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hii muhimu.

Nguzo mbili za umeme zilizosimama imara, zikiwa zimebeba nyaya nene na kibadilishaji nguvu ya nishati, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo muhimu ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene, na kibadilishaji nguvu ya nishati, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo moja ya umeme iliyosimama imara, ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa vingine kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo moja iliyosimama imara katika eneo la wazi pembezoni mwa makazi ya watu, ikibeba nyaya nene na vifaa vya umeme, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo moja ya umeme ikiwa imesimama imara katika eneo la wazi, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo zilizosimama imara, zilizobeba nyaya nene na kubadilisha nishati, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme, ambayo inasaidia katika shughuli za kiuchumi.

Eneo la wazi la barabara ya kuzunguka, yenye michoro ya alama za barabarani, ikiwa na magari pamoja na vyombo vingine vya usafiri. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya usafirishaji wa bidhaa, watu pamoja na rasilimali.

Vyombo maalamu vyenye rangi nyeusi na magurudumu, vikiwa katika eneo la wazi, ikiashiria ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya usimamizi wa takataka za aina mbalimbali.

Watu watatu waliovalia mavazi maalumu, wakiwa katika chombo cha moto aina ya gari, litumikalo kukusanya takataka, likiwa limejaa aina mbalimbali za takataka, kama vile; mifuko, karatasi na mabaki ya bidhaa. Kuashiria ni njia ya usimamizi wa taka.

Eneo la ndani ya choo lililojengwa kwa vigae na sinki la choo jeupe, lililo unganishwa na bomba la maji. Pembeni kukiwa na ndoo kwa ajili ya usimamizi wa taka.